Kuna Poli refu nyeupe. Kuna mauwa ambazo zimepandwa na nyasi. Kuna tanki ya maji ambayo ni nyeusi imesimamishwa katika kitu ambayo imejengwa. Kando kuna miti na nyumba ambazo zinaonekana.

Darasa au ofisi, kuna dawati mingi na viti. Kwenye dawati kuna vitu tofauti kama karatasi, kwenye kona kuna kiti cha plastiki nyeupe. Sakafu linaonekana kuwa safi, makaratasi ingine inaonekana kuwa imeandikwa christian school . Kuna dirisha ambalo limewekwa curtain .

Kuna kiti nyeupe na juu yake kumewekwa kamba nyeusi. Kuna tarakilishi tatu Kuna tishu mlango umefungwa. Ukuta ni wa buluu na juu ya kifaa fulani kumewekwa files .

Kijana ambaye anaonekana ameanguka amevalia shati nyeusi. Amejishikilia na mkono wake huku akitazama kamera. Amejirusha kwenye vumbi. Nyuma yake kunaonekana kuwa kuna uwanja wa michezo, ambayo kuna kitu ambayo ni rangi na buluu.

Kundi la watu ambao wengine wao wanaonekana kuwa walemavu wamekalia katika kiti na mmoja wao ameshikilia bendera ya Kenya ambayo iko na rangi ya nyekundu, kijani na nyeusi. Wanaonekana kuwa wamefurahia na wamevalia vitu zinazoashiria jamii yao.

Maandishi haya ambayo yanasoma fire assembly point imepewa ishara ya kuonyesha kule ambayo imepakwa rangi ya nyekundu inaonyesha pahali ambapo fire assembly point iko. Iko mbele ya tanki ya maji ambayo ni nyeusi na ilikowekwa ni mahali ambako kumemea nyasi.

Wasichana wawili ambao wameshikana mkono wanatembea. Kunao wengine wameketi kwa viti nyeupe na wamevalia long'i ambayo imekatwakatwa. Kuna mwingine amejishika kwa goti. Kuna kiti ya bluu, ambayo imewekwa kitu ya nyeusi.

Chumba hiki ambayo inakaa kama ni darasa. Ndani kuna kiti, blackboard , maandishi ambayo yameandikwa kwenye ukuta, kuna stima na waya yake ndani.

Nyumba imepakwa rangi ya kahawia, mbele yake kunayo nyasi ambayo yamemea vizuri na kuonekana kuwa na afya nzuri. Kunayo pipe ambayo inatumika kusafirisha maji, kumaanisha maji ni kitu muhimu kwa maisha ya binadamu na binadamu yeyote atakaye afya nzuri anapaswa kuishi katika mazingira ambayo ni safi na muhimu kwa maisha.